Nguzo ambaye imewekwa vizuri ya chuma. Kijani wa dirisha lao linaonekana kutuko nje. Ndani ya jengo hili nauona vizima moto viwili. Moja nyekundu na wa rangi ya machungwa zikiwa zimefungiliwa ukutani . Hii ni ishara ya kuujali usalama kwa kueka vifaa vya dharura.